ATM ya benki bk inayotoa huduma ya kutoa fedha masaa ishirini na nne. Nembo ya VISA kukubaliwa zinaonekana zikimaanisha kuwa kadi za VISA zinakubalika hapo. Mbele ya ATM kuna pikipiki kadhaa zikiwa zimeegeshwa jambo la kawaida kuonekana katika maeneo ya mijini, ambapo pikipiki hutumiwa sana kama usafiri. Hii inaonesha eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara au huduma.

Jengo la benki ya "EQUITY" lenye milango yake iliyowazi, ikionyesha sehemu ya ndani ya benki ambapo kuna kaunta na wafanyakazi wachache na wateja ndani. Juu ya milango kuna bango lenye jina la benki; kwenye vioo kuna mabango yenye ujumbe kama kwa mahitaji yako yote ya kibenki, simu ya shirika lako, na picha ya watu, na malipo ya kimataifa, pamoja na alama za kadi za malipo kama viza. Jengo hili ni muhimu kwa kutoa huduma ya kifedha kwa wananchi.

Tangazo la benki, ambapo mwanamke akitabasamu, amevaa aproni nyekundu akishika pesa mkononi. Kuna maandishi kwenye sehemu nyekundu iliyoandikwa kuhusu huduma za kifedha, ikionyesha jinsi mtu anaweza kutoa na kuweka pesa karibu na makazi. Hii inaashiria sehemu ya kutoa huduma za kibenki.

Jengo la benki la wanachama ambapo watu wanaonekana wakiingia na kutoka ikionyesha shughuli za kawaida za benki, mbele ya benki kuna bustani ndogo yenye mimea ikiongeza mvuto wa mazingira. Eneo lenye pirikaparika za kiuchumi watu wakifanya miamala yao ya kifedha.

Bango la tangazo la benki ya absa katika bango hilo kuna picha ya mwanamke akitabasamu

Chupa tatu za vinywaji vya pombe au bia, zikiwa zimepangwa mbele ya meza. Chupa hizi zina rangi, ya kijani na lebo tofautitofauti nyuma kuna watu kadhaa walioketi na mmoja ameinama wakizungumza sehemu hii inaonyesha mazingira ya ndani ya baa inayotumika kama sehemu ya starehe na burudani.

Eneo kubwa la ndani lenye watu wengi likionekana uwazi kuwa ni klabu ya usiku, katikati ya umati kuna kibanda cha DJ chenye vifaa vya kisasa kama miksa na komputa. Watu mbalimbali wamesimama na wengine wamekaa wakizungumza nakufurahi, meza zimejaa vinywaji vikali kama henesi na glasi za vinywaji vingine mwangaza hafifu unatawala eneo hilo ukiongeza shamra shamra na nishati ya burudani.

Eneo la ndani la baa lenye kaunta ndefu, lenye chupa za vinywaji mbalimbali na glasi. Kuna viti virefu vyekundu vya kukalia wateja mbele ya kaunta. Nyuma ya kaunta kuna televisheni kubwa inayoonyesha picha, na rafu zilizojaa chupa. Mazingira haya huwawezesha wateja kustarehe.

Duka la bidhaa za maziwa lililoandikwa bidhaa za maziwa za keni, duka hilo lina rangi ya kijani na lina dirisha la kuhudumia wateja ndani ya duka kuna mashine ya "ATM" ya maziwa na aina nyingine za maziwa, watu wawili wamesimama mbele ya duka wakizungumza, duka hili ni la kisasa kwaajili ya kuuza bidhaa za maziwa kwa wananchi.

Mashine ndefu na nyembamba ya kutoa maziwa automatiki, mashine hiyo ina rangi ya bluu na nyeupe na ina picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa pamoja na neno "maziwa fresh" , mashine hiyo ipo nje karibu na duka na nguzo, ikitoa huduma ya maziwa ya kujihudumia.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa kiotomatiki inayojulikana kama ATM ya mazima mashine hiyo ina rangi ya bluu na nyeupe na ina chapa tekwinijuu pia kuna maneno maziwa fresh na maandishi tayari kwa kunywa na pia ina picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa ikionyeshwa kuwa maziwa ni safi na salama kwa watoto

Mashine mbili zinazo fanana, ikiwa ni mashine za kutolea maziwa otomatiki au "ATM" za maziwa, iliyo na ya rangi ya bluu na nyeupe zikiwa na nembo na michoro ya ng'ombe na mziwa. Mashine hii inawezesha wateja kupata mziwa kwa urahisi na kwa uharaka.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye (ATM)ikiwa imepakwa rangi ya bluu na ina michoro ya matone ya maziwa na mchoro wa ng'ombe. Ina maandishi iliyoandikwa "ATM" ya maziwa freshi, mashine hii ina dirisha la kuuzia maziwa na iko nje ya duka au sehemu ya biashara, nyuma yake kuna pikipiki imeegeshwa, duka hili inatumia teknolojia ya kuuza maziwa kwa urahisi.

Mwanaume mmoja amesimama kalibu na mashine kubwa ya (ATM) ya maziwa, yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyopambwa kwa picha za ng'ombe na maziwa mashine hiyo inamaandishi (ATM) ya maziwa na maziwa, iliyosafishwa ikiashiria maziwa safi mashine hii inaonesha tekinologia ya kisasa ya kuuza maziwa kwa urahisi, kupitia (ATM) maziwa ikisisitiza wa usambazaji wa bidhaa safi kwa walaji

Duka moja la biashara kisha na bango la M- pesa kwa upande mmoja kisha na bango moja kubwa la "ATM" ya maziwa, na mashine inayotoa maziwa atomatiki kwa upande mwingine. Bango la ATM ya maziwa lina picha ya Mtoto na ng'ombe likitangaza maziwa Bora yaliyo ashaliziwa, bodabida amesimama mlangoni mwa duka hilo y na kuna dumu mbele yake na kituo kinacho iza maziwa kupitia mashine maaalumu.

Duka lenye mashine kubwa ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na kijani na picha za ng'ombe na maziwa ikiwa na maneno “maziwa mda wowote” yaliyoandikwa juu. Duka hili pia lina bango la picha la mtoto akitabasamu, duka hili huuza bidhaa za maziwa kwa kutumia mashine ya kiautomatiki.

Mashine ndefu, nyeupe na bluu, iliyopambwa na picha za ng'ombe na mtoto anayekunywa maziwa na kuandikwa "MILK ATM". Mashine hili ni duka la kisasa la bidhaa za maziwa, inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja, ni njia rahisi na ya haraka kupata bidhaa za maziwa.

Mwanamke akimwaga maziwa kutoka kwenye jagi kubwa la plastiki, kwenda kwenye kikombe kidogo akitumia kichungu, kitendo hiki kinafanyika ndani ya duka dogo lenye bidhaa zilizopangwa kwenye rafu nyuma, hii inaonyesha shughuli ya uuzaji au maandalizi ya bidhaa za maziwa dukani.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa wamekusanyika mezani na kila mmoja ameshika kikombe kilichojaa maziwa na kwenye meza kuna sahani ya vyakula mbalimbali, wote wanatabasamu na wengine waashiria kuinua vikombe, linaonekana kama tukio la furaha kwenye duka la maziwa au sehemu ya kuhudumia maziwa.

Mwanamume akitumia "ATM ya maziwa", huduma ya kipekee inayoruhusu wateja kujihudumia na kupata maziwa, bango juu limeandikwa "ATM ya maziwa na kujihudumia" ikionyesha urahisi wa huduma hii. Mwanaume huyo amevaa shati la Zambarau na anaonekana akishughulika na mashine. Hii ni njia ya kisasa ya kuuza na kusambaza maziwa, inaweza kupatikana katika maeneo mbalimbali; inatoa fursa kwa watu kupata maziwa safi kwa urahisi.

Mwanamke akisimama mbele ya duka linalouza bidhaa za maziwa lenye jina "mvensi" na limeandikwa huduma za maziwa, kwenye mlango na ukuta wa duka kuna mchoro wa mnyama wa maziwa na vyombo vya kuhifadhi maziwa. Mwanamke huyo anatabasamu na anaashiria kwa kidole gumba akikaribisha na kuonyesha kuridhika na biashara hiyo ya maziwa.

Kijana aliyevaa suruali ya jinsi, tisheti nyekundu pamoja na kofia, amesimama mbele ya mashine ndefu yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyokuwa na jina na "TASSMATT 1300" juu yake, mashine hii ina dirisha dogo la kutoa bidhaa na sehemu ya kuweka malipo, chini kuna picha zenye namba zinazohusiana na maziwa, kuashiria kuwa ni sehemu ya biashara ya bidhaa za maziwa inayotoa huduma ya kuuza maziwa moja kwa moja.

Mashine ndefu na nyembamba ya "MILK ATM" ikiwa na rangi za bluu na nyeupe juu yake imeandikwa maziwa ya hali ya juu yaliyo presharaizi, mashine hii inatumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja hii ni sehemu muhimu ya duka la bidhaa ya maziwa ikionyesha njinsi maziwa yanavyouzwa kwa njia ya kisasa.

Mwanamke ndani ya duka la bidhaa za maziwa ambapo anaonekana akishughulika na vyombo vya maziwa au akijiandaa kuhudumia wateja, kwa upande wa kulia kuna chombo kikubwa cha kuhifadhi maziwa na jokofu vikionesha bidhaa zinazohitaji kupoozwa, ukuta wakushoto una dirisha la bluu na kwa nyuma kuna kalenda au bango kwenye ukuta, hali hii inaonyesha duka dogo la rejareja la maziwa linalotumika kutoa maziwa safi kwa matumizi ya kila siku.

Duka la bidhaa za maziwa, mashine mbili za kisasa zakutoa maziwa zikionekana kama ATM za maziwa moja ikiandikwa MILK ATM na nyingine SALA ATM pia kuna rafu zilizo jaa bidhaa mbalimbali nyuma. Mteja mmoja anaonekana akihudumiwa au akichagua bidhaa ikionyesha huduma ya haraka na rahisi ya maziwa safi.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa safi imeandikwa maziwa ya freshi who na san ikionesha maziwa yanayotoka shambani, hapo unaweka hela au unatumia kadi kupata maziwa yaliyosindikwa- ni rahisi sana na suluhisho bora kwa mahitaji yako ya haraka ya kupata maziwa freshi.

Duka dogo la reje reja lililopakwa rangi ya bluu na nyepe, juu ya duka kuna maneno yaliyoandikwa kuwa ni siku njema, pamoja na picha ya ng’ombe na maneno chini maalumu. Mtu ameketi kwenye kiti kidogo nje ya duka, ishara hizi zote zinaonyesha kuwa duka linauza bidhaa zinazotokana na maziwa.

Duka la bidhaa za maziwa linaloitwa "Destiny Dairies". Kuna kikundi cha watu waliosimama nje ya duka wakionekana kuwa kusubiria huduma. Kwa upande wa kulia kuna mitungi kadhaa mikubwa ya chuma ambapo kwa kawaida hutumika kuhifadhi au kusafirisha maziwa, ikionyesha biashara kubwa ya maziwa. Ukuta wa duka una rangi ya bluu, na kuna bango dogo likisema "Milk ATM", ikionyesha kituo muhimu cha biashara ya maziwa.

Mashine ya kujihudumia ya maziwa, bango juu limeandikwa "milk ATM" na neno Freshi, linaloonekana chini na pia kuna picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa. Hii ni huduma ya kisasa inayoruhusu wateja kujihudumia na kupata maziwa. Inaashiria mbinu mpya za usambazaji wa bidhaa za maziwa zinazorahisisha upatikanaji.

Mashine ya kutoa maziwa mojakwamoja yenye jina la TASSMATT. Mashine hii ina rangi ya bluu na nyeupe, na inasehemu ya kuingiza fedha au kadi, pamoja na kiashirio cha namba, chini yake ina picha ya kikombe cha maziwa, picha ya ng'ombe na maelezo mengine yanayohusu maziwa yaliyotayarishwa. Hii ni sehemu ya biashara ya maziwa inayotoa huduma ya maziwa kwa wateja.

Mashine mbili kubwa za jokofu, zilizopakwa rangi ya bluu na nyeupe, jokofu ya kwanza ina picha ya ng'ombe na imeandikwa "ATM YA MAZIWA", ikionyesha maziwa yaliyotibiwa, jokofu lingine karibu nayo inaonekana kuwa na bidhaa za maziwa zilizofungashwa kwenye madumu yenye maziwa meupe, na madumu mengine yakiwa na maziwa ya pinki, mfumo huu wa kisasa unaruhusu wateja kupata maziwa salama na safi.

Duka la bidhaa za maziwa lenye rangi ya kijani na nyeupe likiwa na bango linalosema "KIENI DAIRY PRODUCTS" juu yake. Kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa "MILK ATM" nje ya duka. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumiwa au wapo karibu na duka, ikionyesha ni sehemu muhimu ya upatikanaji wa bidhaa za maziwa.

Duka la maziwa liitwalo "baa ya maziwa mikumbune", duka hilo lina milango mikubwa ya bluu iliyofunguliwa na kati yao amesimama mwanamke, aliovaa shati jeusi na amejifunga kitambaa cheupe, jengo hili linaashiria duka dogo la mitaa linalouza bidhaa, ya maziwa kwa wateja.

Samani ya kitanda cha gorofa cha mbao chenye ngazi kilicho jengwa kwa ustadi, kitanda hiki kina sehemu mbili za kulala moja juu na nyinge chini na kimetengenezwa chenye rangi ya silva kimewekwa ndani chumba chenye madirisha meupe na mekundu. Samahi hii imetengeneza na wauzaji wa samani.

Fundi selemala akiwa amevalia kofia na nguo za kazi za bluu, akitengeneza samani au bidhaa za mbao chini ya banda ndogo lililoezekwa kwa bati, ameinama akitumia vifaa vyake, huku nyuma yake kukiwa na watu na nyumba yenye geti jeusi. Fundi selemala hutoa samani muhimu kwa jamii zinazotumika majumbani na ofisini.

Seti kubwa ya samani za sofa zenye rangi ya dhahabu na kahawia zikiwa zimewekwa nje mbele ya jengo lenye maduka mengi na chini sakafu yenye vigae, kijana mmoja ameketi kwenye moja ya sofa hizo huku mwanaume mwingine anatembea nyuma ya sofa hizo, samani hizi hutumika katika mapambo ya nyumbani.

Chumba kilichopangwa vizuri chenye seti ya sofa za rangi ya kahawia na pia sofa nyeusi zilizopangwa kuzunguka meza ya kahawa ya rangi nyepesi yenye droo, na chini kuna kapeti jeupe, kwenye meza hiyo kuna vitu vya mapambo kuashiria duka la kuuza "furniture" au chumba cha maonyesho.

Seti ya samani mpya zikiwemo, sofa pamoja na mito zake, na meza ndogo, pamoja na makabati, zilizowekwa nje karibu na jengo. Nyuma kuna mwanamume aliyeketi akiashiria kuwa yeye ni msimamizi wa hizo samani. Samani hizi zinaonyesha bidhaa zilizowekwa nje kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka kubwa la samani likiwa limepambwa kwa baluni za manjano na nyeupe. Ndani ya duka kuna safu nyingi za sofa, viti na makabati makubwa, likipangwa kwa mpangilio mzuri. Rangi na aina mbalimbali za samani zinaonesha uteuzi mpana wa bidhaa. Duka kubwa la samani likitoa huduma kwa wateja, wanaotafuta kupamba nyumba zao au ofisi.

Duka la samani linaloitwa "furniture place". Jengo hili lina milango mikubwa ya vioo inayoonesha samani mbalimbali ndani, kama vile; meza, viti na sofa. Hii ni taswira ya duka la kisasa la samani, ambapo linatoa huduma kwa wateja wanaotafuta kupamba nyumba zao au ofisi.

Ndani ya duka kubwa la samani, kuna aina nyingi za samani maridadi, kuanzia sofa za kisasa, meza hadi viti na vitu vingine vya kupamba nyumba. Samani hizi zimepangwa vizuri zikionyesha wateja jinsi wanavyoweza kupanga nyumba zao. Ni mahali pazuri kwa mtu anayetafuta samani zenye ubora na mitindo tofauti.

Mwanamume mmoja amekaa kwenye sofa kubwa lenye umbo la L ambalo lina rangi nyekundu na rangirangi nyingine. Nyuma yake tunaona maduka au majengo mengine yakionyesha kuwa hili ni eneo la kibiashara. Samani hizi zinaonekana kuwa mpya na za kuvutia zikionyesha biashara ya kisasa ya samani.

Safu ndefu ya sofa mpya zenye rangi nyeupe zenye mito ya rangi nyekundu, njano na meupe. Chini kuna vigae, na nyuma kuna meza na viti vyake; zimepanga vizuri ndani ya duka la samani zikuonesha bidhaa maridadi, na za kisasa zinazouzwa kwenye hilo duka.

Mafundi wawili wa useremala wakishughulika na mbao, wakiwa nje kuna mbao zilizopangwa na zana za kazi. Hili ni eneo la warsha au kiwanda kidogo cha kutengeneza samani. Ni hatua muhimu kabla ya bidhaa hizo kufika maduka ya wauza wa samani.

Fremu ya kitanda cha mbao yenye rangi ya kahawia iliyokolea ikiwa na mchongo maridadi kwenye kichwa cha kitanda, kwa mbali ya kitanda kuna mtu amekaa juu ya kitanda kingine hii ina akisi ufundi wa useremala na biashara ya samani.

Sehemu ya hoteli kwenye mapokezi au jengo la huduma likiwa na kaunta kubwa ya mbao katikati, juu ya kaunta kuna paa lenye muundo wa mbao na mlingoti likipitisha mwanga wa asili. Kuna viti vichache na mimea angani pamoja na picha kadhaa ukutani. Hii inaonekana kuwa eneo la kukaribisha wageni.

Sehemu ya ndani ya hoteli, upande wa kushoto kuna ubao mkubwa wenye orodha ya vyakula na vinywaji. Eneo hilo limepambwa kwa mbao nyingi, mimea ya ndani ina taa zinazotoa mwanga angavu. Linaonekana ni eneo tulivu, linalotumika kwa huduma za chakula na vinywaji ndani ya jengo la malazi.

Eneo la ndani la hoteli, lenye meza na viti vilivyopangwa tayari kwa wateja. Hali ina muundo wa kipekee, na kuna mimea ya kijani kibichi ndani ikiongeza mvuto. Watu wachache wanaonekana wakitembea, ikionyesha shughuli za kawaida za mahali hapo. Inaonekana ni sehemu nzuri na yenye mvuto kwa chakula na vinywaji.

Meza katika soko la ndani likiwa limejaa mbogamboga mbalimbali na zenye rangi za kuvutia. Tunaona: nyanya nyingi, karoti, kabeji, vitunguu na mboga za majani; zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaakisi duka la ndani linalotoa mazao freshi kwa jamii.

Eneo la soko linalouza vyombo na bidhaa mbalimbali za chuma, kama vile sufuria, makarai na jiko, na vyombo; vingine vimetandazwa chini na kupangwa kwenye rafu zilizotengenezwa kwa ufundi. Kuna rundo la masanduku ya plastiki yaliyowekwa juu ya matairi meusi, na kuna wanaume wawili wakizunguka sehemu hiyo, huku nyuma kukiwa na miundo ya vibanda vya soko na miti.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na watu mbalimbali na rundo la matunda kama ndizi za njano, maembe ya kijani na njano na matikiti maji ya kijani na mekundu na pia kuna bidhaa mbalimbali zinauzwa pia, soko hili linaonesha utajiri wa mazao na shughuli za biashara zenye uhai nchini.

Soko lililojaa bidhaa mbalimbali za kuuza zikiwemo mboga za majani kama; kabichi, pilipili hoho za kijani na nyekundu, matango na karoti, pia kuna vyombo vilivyojaa nafaka au karanga na mifuko ya manjano ya plastiki, pembeni kuna magari yaliyoegeshwa kuashiria soko lenye shughuli nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna wauzaji walioketi chini wakiwa wametandika bidhaa zao, kama vile; shanga na mapambo. Wateja wanaonekana wakitembea na kutazama bidhaa. Soko linaonekana kufunikwa na hema ya bluu au paa na bidhaa nyingi zimepangwa.

Wanawake wawili wakitabasamu katika soko, mmoja amevaa aproni nyekundu na wote wameshikilia mfuko mwekundu uliojaa mboga za kijani. Nyuma yao kuna bidhaa mbalimbali za soko, kama; ndizi, nyanya na viazi, vikiwa vimepangwa kuuzwa. Inaonekana ni biashara ya mazao ya shamba.

Duka la ufundi wa mikono likiwa limejaa bidhaa nyingi kama vile: Shanga, mikufu na mapambo mbalimbali yakiwa yametundikwa na kuwekwa kwenye meza. Ndani kuna mtu yuko anatazama bidhaa na sanamu ya pundamilia inaongeza mvuto hii inaakisi shughuli mbalimbali zinazofanyika sokoni.

Soko la wazi likiwa na bidhaa nyingi za chuma kama vile: sufuria, makarai, majiko, frampeni na vitu vingine vya chuma, lakini kuna watu wawili wakionekana kwenye hii sehemu wakiongea, na kuna makoti ya bluu yaliyowekwa juu ya tairi nyeusi sehemu hiyo inawakilisha shughuli za biashara zinazofanyika.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanawake kadhaa wanauza bidhaa mbalimbali. Mbele kuna rundo kubwa la nyanya na vitunguu vikionyesha mazao mengi yanayo patikana mmoja wa wanawake ameshikilia rundo la vitunguu mwingine akiwa ameketikatikati akiwa na mboga nyingine ndogo Mandhali ya nyuma inaonyesha watu wengi na bidhaa nyingine ambapo biashara ndogondogo huchangamsha uchumi wa jamii.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanawake wawili wanauza matunda mbalimbali kama: ndizi, matikitimaji, tufaa, machungwa, na mapapai na mengineyo. Matunda yamepangwa vizuri kwenye meza na kuna ishara za bei juu yao. Hii inaonyesha mazingira halisi ya biashara ndogo ndogo sokoni.

Wanawake wawili wakitabasamu na kupeana mboga za majani katika soko la wazi, mmoja amevaa aproni nyekundu na yuko nyuma ya meza yenye mboga nyingine kama nyanya, pia kuna ndizi zilizo ning’inia hii inaashiria shughuli ya mauzo na ununuzi wa mazao safi sokoni.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika kifaa cheusi cha malipo ya akieletroniki chenye kioo kinachoonesha neno ''pesapal na weka'' huku kadi yenye rangi ya bluu ikipitishwa kwenye sehemu yake ikionyesha huduma za malipo ya kidigitali.

Mashine ya kutolea fedha maalumu ya huduma za M-pesa ikiwa na nembo ya "M-pesa" kwenye skrini na pia juu ya mashine. Skrini inaonyesha ujumbe kwa wateja wa "M-pesa" pata pesa zako hapa, na maelezo ya kubonyeza kitufe kinachofuata ili kuanza. Mashine hii ina sehemu za kuingiza kadi, na kupokea pesa ikionyesha ni kituo cha kutoa huduma za kifedha.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi na limejengwa na rangi nyepesi kama vile nyeupe na kujivu, lina madirisha mengi na liko katika mazingira ya mjini muundo wake unaonesha ni jengo la kisasa linalofaa kwa makazi au ofisi.

Jengo kubwa jeupe lenye ghorofa nyingi ambalo bado linafanyiwa ukarabati kutokana na miundo ya chuma iliyowekwa upande wake; anga ni bluu na mawingu meupe yaliyotawanyika. Hii inaashiria mradi wa mali isiyohamishika.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na sehemu nyeupe likiwa na uzio wa chuma wenye waya wa umeme kwa ajiri ya usalama na bango lililoandikwa linauzwa ikiwa na maelezo ya mawasiliano, jengo hili ni fursa ya uwekezaji au umiliki wa mali isiyohamishika.

Chumba kipana cheupe na kisicho na fanicha, ndani yake kuna mtu mmoja amesimama na kando kuna mlango mkubwa wa vioo. Taa ya dali inaonekana juu na kuna Soketi za umeme kwenye ukuta, zote zikionyesha nafasi iliotayari kwa matumizi ya mali isiyo hamishika.

Jengo refu la kisasa lina ghorofa nyingi, na linaonekana kuwa jipya, linatumika kama makazi ya ofisi sehemu yake ya mbele inarangi ya bluu, kuna majengo mengine pia kwa mbali, hali yahewa inaonekana kuwa ya jua na anga la bluu, pia kuna nguzo za umeme na yenyewe juu na mimea ya kijani, inayoonyesha sehemu ambazo watu wanaishi na kufanyia kazi.

Bango kubwa jekundu na jeupe lililoning'inia kwenye jengo. Bango hilo lina maandishi "mali ya biashara inayouzwa" na namba za simu. Kuwepo kwa bango hili, linalotangaza uuzaji wa jengo la biashara, linaonyesha shughuli za kununua na kuuza majengo au ardhi.

Duka kubwa la kisasa lenye maandishi yenye herufi kubwa juu lililoandikwa "WOOLWORTHS", ndani ya duka nguo mbalimbali za rangi nyepesi kama vile kijani kibichi na manjano, zinaonekana zikiuzwa zikiwemo vimevaliwa na vinyago vyeupe. Mlango unaonekana wazi na unaruhusu kuona ndani.

Nguo mbali mbali kama koti zikiwa zime tundikwa kwenye chuma cha kuwekea nguo, nguo hizo zina rangi tofauti tofauti na mifuko zimepangwa vizuri. Mandhari ya nyuma ya hashiria duka nguo la ndani labda likiwa sehemu la jumba kubwa la maduka, hii ni sehemu ya biashara ya nguo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa, juu kuna mapambo ya kofia zilizowekwa kwenye ukuta zikionyesha bidhaa zinazouza, mbele kuna sanamu mbili zilizovalia nguo zikitumia kuonyesha mitindo au bidhaa mbalimbali. Pia kuna kabati lenye viatu hali hii inaonesha mazingira ya ununuzi wa kisasa, ambapo wateja wanaweza kujivinjari na kununua bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo, kuna rafu na vibanio vya kuonyeshea nguo vilivyojaa suti za wanaume za rangi tofauti tofauti, baadhi ya nguo zimekunjwa na kuweka kwenye meza za kuonyeshea kwenye ukuta wa nyuma kuna mabango yenye matangazo, pia dari ina taa za mraba zilizopachikwa na sakafi inaonekana kuwa safi kwa ujumla duka linaonekana kuwa la kisasa na lililopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la nguo lenye sakafu ya mbao na mwangaza mzuri, kuna rafu mrefu zikiwa zimejaa nguo zilizopangwa vizuri pande zote mbili, na katikati kuna meza za kuonyesha nguo zilizokunjwa. Hii inaakisi aina ya duka linalopatikana mara nyingi ndani ya maduka makubwa.

Duka la viatu likiwa na safu nyingi za viatu vya kiume ambavyo ni viatu vya suti au viatu vya kuvalia kazini, viatu vimepangwa kwenye juu ya masanduku au boksi lao vikionesha bidhaa mbalimbali, hii ni sehemu ya ununuzi wa viatu ndani ya maduka makubwa.

Sehemu ya duka kubwa la nguo zenye rafu zilizo jazwa nguo za watoto na viatu, upande wa kushoto kuna viatu vingi vidogo vilivyoning’inia ukutani, kulia na chini kuna nguo mbalimbali za watoto kama vile magauni ya rangi tofauti zikining’inia kwenye vibanio hii inaonyesha duka ambapo watu wanaweza kununua nguo kwa ajili ya watoto wao wa kike.

Eneo la ndani ya jengo lenye meza na viti vya mbao vilivyopangwa vinavyo fanana, kuna kaunta au eneo la huduma upande wa kulia na mtu mmoja aliye yalia nguo nyeusi anaonekana akihudumia hapo. Maeneo kama haya ya chakula na vinywaji, hupatikana ndani ya vitengo vya ununuzi yakitoa huduma kwa wanunuzi.

Mwanamke mwenye nywele zilizosokotwa amevaa koti na suruali ya jinsi ya bluu, akisimama katikati ya njia ya duka kubwa anaonekana akisoma maelezo ya bidhaa uku akiwa ameshika simu yake mkononi, yupko karibu na tolori la ununuzi na rafu za bidhaa zilizopangwa vizuri zimejaa bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa yenye njia ndefu ambayo Ina sakafu nyeupe na safi na Ina rafu iliyojaa bidhaa pande zote mbili. Mwanamke mmoja mwenye shati jekundu na suruali nyeusi yupo akitembea katikati ya njia hiyo, huku akisukuma toroli la ununuzi , mbele yake pia kuna watu wengine wanafanya manunuzi. Haya ni mazingira ya kawaida ya ununuzi katika duka kubwa.

Mkono wa mtu ukiwa unashika bidhaa iliyotoka kwenye rafu. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri, zikiwemo chupa, na vifungashio za bidhaa. Hali hii inaashiria sehemu ya duka kubwa, ambapo wateja huchagua bidhaa wanazohitaji.

Sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumba. Sakafu ni safi na imetiwa vigae ikionyesha mazingira safi ya ununuzi. Kwenye upande wa kushoto, rafu ndefu zimejaa sabuni za maji zikiwa kwenye chupa na madumu ya rangi tofautitofauti, na upande wa kulia kuna zana za usafi kama fagio zikiwa zimeegeshwa kwenye rafu. Na mbele kabisa kuna rafu yenye bidhaa mbalimbali; bidhaa hizi nikusaidia kwenye usafi na afya ya nyumba

Sehemu ya duka kubwa la kisasa ambapo rafu ndefu zimejaa matunda na mboga za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa vizuri kwa rangi tofauti. Kuna mteja mmoja akichagua mboga zake, akiwa na mfuko mkubwa akibeba bidhaa. Hapa ni mahali pazuri kupata mahitaji yako yote ya nyumbani, hasa mboga na matunda safi.

Sehemu ya duka kubwa hasa eneo la vinywaji, juu kuna bango kubwa lilioandikwa stoo ya vinywaji lenye picha ya glasi ya mvinyo, kreti zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali zikiashiria sehemu maalumu ya duka la vinywaji